Tunaona ng'ombe iliyofungwa miguu yake miwili ya nyuma. Kando yake kidogo kuna mtu ameinama karibu na hii ng'ombe. Ameweka ndoo chini, anaonekana kuwa anatoa maziwa kutoka titi la ng'ombe akiweka kwa ndoo.

Ndizi yenye haijakomaa vizuri imekomaa lakini haijaivaa vizuri bado ni mbichi, ndizi imeonekana ikiwa bado iko shambani vile tunavyoona ni shamba iko kwa shamba ya ndizi kuna matawi ya ndizi imeonekana kando.

Naona ng'ombe. Ng'ombe wenye wamesimama. Wengi wao tunaona pia wamesimama kuna kitu ambaye imetengwa juu kwa mahali penye kusimamia mbele vitu yenye wanakula ni chakula yao imekaa kwa kukauka na mtu pia ambaye amesimama karibu na hawa ng'ombe.

Kuna ng'ombe anayesimama, kuna mtu ameinama kando ya hili ng'ombe, ameiweka ndoo yake chini. Anaonekana kuwa ainatoa maziwa kwa huyu ng'ombe. Ng'ombe nae ametulia vizuri. Kando yake tunaona miti zilizo kauka, chini ya hapa tunaona ni vumbi mingi sana na tena tunaiona kuna miti kando yake.

Mtu anakaa ku kukamua ng'ombe. Amekaa karibu na ameinama karibu na ng'ombe na ndoo chini karibu na titi za ng'ombe. Amefunga hii ng'ombe yake na minyororo anashika, ameshika titi za ng'ombe akitoa maziwa.

Hapa ambayo tumeonyesha kwa hili picha ni ndizi tunaona ndizi inakaa kuwa kukomaa bado ni ndizi mbichi but imekomaa tena kwa matawi ya ndizi ambayo zinakaa kufunika hilo ndizi

Hizi zenye zimeonekana ni mimea zenye bado ni changa sana. Tumeona mimea ndogo ndogo na kuna kubwa kubwa lakini zenye hazija zaa. Kando ya hizi mimea tunaona kuna msitu iliyo kando.

Ndizi inayoonekana inaonekana kuwa ndizi refu sana mkubwa sana. Hapa tena tunaona hili ndizi kuna kitu. kuna miti imewekelewa ,ndio isianguke tena kando yake huko tunaona nyasi, tunaona miti zilizo mbali.

Hili linaonekana ni shamba ya mimea moja na hilo ni ndizi, vile tunavyoiona , ndizi zenye zimeanza kukomaa, kuna ndizi mingi zimeanza kupata alafu tena tunaona ni ndizi ambayo zimepandwa, pangwa kwa laini.

Ndizi zinazo onekana mimea za ndizi zilizo kwenye hili picha. Tunaona ni ndizi ambao zina kaa kuwa na ugonjwa ama zimekaa kuchomeka. Tunaona kuwa si ndizi yenye akawaida vile tunaona matawi yao iko na rangi nyingine si ya kawaida.

Kuna maziwa, iko kwa sufuria, tena tunaona mwiko yenye imeingizwa ndani, ni maziwa lala yenye maji imetoka juu nayo zile mzito mzito imeingia ndani. Mwiko imeingia ndani ili kukoroga ichanganyike vizuri.

Hapa tunaona ng'ombe, tunaona hapa ni nyumba yao. Tunaona ng'ombe wanakaa kukula. Ng'ombe hawa wamewekwa kwa mahali tofauti. Kuna mfereji inayoenda katikati. Kuna kitu imejengwa kuwa hawawezi patana. Wanaonekana ni ng'ombe mingi sana wenye wamejengewa nyumba na wengi wao wa upande mwingine wanakula, wa upande mwingine wakiwa tu wamesimama.

Hapa tunaona ngombe mbili ambao wanatoka ni kama wametoka kuoshwa wanapita mahali mdogo sana tena tunaona hawa ngombe wametoka kuosha vile tunavyoona kun adawa zinazotoka kwenye upande mbili ya hii ngombe tunaona pia hawa ngombe wanatoka wakiwa wametokwa na dawa.

Ndizi, hii ni shamba ya ndizi, ya udongo nyekundu, ni ndizi yenye iko kubwa kubwa, na kuna ndogo ndogo zenye zimemea tu, na tena ni shimo karibu na hizi ndizi ama mahali hizi ndizi zimepandwa ni shimo kubwa kubwa.

Mahali tunaona ng'ombe, ng'ombe kwenye wanaelekea ni kama kuna nyumba imejengwa, kuna kitu kama mfereji yenye imekaa pana sana. Wanatembea katikati, kuna watu wamesimama kando kando. Tena tunaona kuna watu ambao wamesimama pande. Hapa inaonekana kuwa ni mahali ng'ombe wanaingia kwa dawa ama ambao wanajinywa, wanaogelea dawa.

kaa hapa ameshika ndizi kwa mkono moja na amashika ndizi pia kwa mkono ingine, ndizi ingine ametolewa maganda na ndizi ngine bado tu haijatolewa maganda kuna pia sahani iloyojuu ya meza kando kidogo kuna ndizi mbichi yenye badotu iko na maganda.

Daktari tunaona amefunika kila mahali. Kuna kitu ameshika kwa mkono yake, ameshika chupa. Kwa meza tunaona kuna candle refu sana. Tena kwa chupa zingine tunaona kuna vitu kama maji ama ni dawa. Kuna chupa zilizofunguliwa mbili na kuna vitu zilizodani.

Ambaye ameinama kwa shamba katikati ya mimea ameinama akiwa ametabasamu na kuangalia picha, kwa hizi mimea ndogo ndogo kando kidogo tunaona mimea ya mahindi tena mbali kidogo tunaona tena kuna mimea zingine za mahindi.

Kwa hili chumba vile inavyoonekana juu, ni nyumba yenye imetengenezewa mimea. Mimea hizi ni mimea ya aina moja, ni mimea ya ndizi. Ndizi yenye bado haijakomaa, ndizi yenye bado ni ndogo ndogo, imepandwa, zimepangwa kwa laini na zinaonekana kuwa ni bado kuna bado yenye ni kidogo na iko kwa hili nyumba.

Inaoneka hii mkono imeshika matawi ya mahindi. Kwa hili mkono tunaondlendea kama kuna kitu anajaribu kuionyesha. Hili mahindi ni kama imekulwa na vidudu vile tunavyo onyeshwa kwa hili picha

Kwa picha hapa tunaona Kuna ngombe ambaye amefungwa mguu wake mbili Tena kuna mama ambaye ameinama kando yake kidogo amewekelea ndo yake chini anakaa kuwa anatoa maziwa kwa huyu ngombe kando yake kidogo tunaona Kuna ngombe ambaye anatembea.

Mtu anaonekana hapa ameshikilia mtungi kwa mgongo wake. Kuna mtungi ya dawa kando kidogo kuna ng'ombe. Huyu mtu anaonekana kuwa ananyunyizia dawa kwa huyo ng'ombe. Kuna mjengo pia imetengenezwa juu ya.

Ndizi mbichi zilizowekwa chini, ni ndizi mingi sana, Kuna zenye ziko chini ka Kuna zenye zimewekelewa juu ya zingine, tena kando kidogo tunaona mimea ya ndizi zenye zIko kando tena tunaona ni kama Kuna mtu amesimama kando ya hizi ndizi.

Hapa tunaona nyasi ambazo zimekauka zimepangwa vizuri, zimetengenezwa, kando yake tunaona kuna nyasi mbichi na kando yake tunaona kuna nyasi zimekaa kuwa zimekauka tena hapo chini tunaona kuna nyasi ambazo zinakaa kuwa zimeanguka na ilikuwa imefagiliwa.

mbili hapa ni mahindi yenye imekauka, ni shamba la mahindi, mahindi mengi iliyopangwa laini. chini kidogo tunaona tena kuna nyasi, nyasi yenye imekaa pia kukauka. Tena tunaona tena hapa hizi mahindi ni mahindi iko na mahindi yenye haijavunwa, imekauka. inakaa kuwa tayari kuvunwa.

Mtu amesimama kando ya Ili picha tunaona ni mtu ambaye amevalia gumboots zake na kitu ameshikilia kwa mkononi mwake Tena kando yake tunaona Kuna ngombe imefungwa na mnyororo ngombe huyu anaonekana ni kama anatibiwa vile imefungwa.

Huko kwa hili shamba ni shamba ya mimea ndizi. Kwa hii ndizi kuna kuna kuna mmea yenye imezaa. Tena imeiva vizuri. Ameishikilia kando kando tunaona kuna mimea zingine za ndizi ndogo ndogo.

Hii yenye imeiva vizuri sana ni ndizi nne, yote nne imeiva vizuri kutoka mti mmoja kutoka tena kwa mahali moja, ila tu hazijatoshana zote hazijatoshana kwa urefu.

Shamba ya... Hili ni shamba ya ndizi , ndizi ndogo ndogo. Shamba hili vile tunavyoona kuna maji, kuna mfereji ya maji imepita katikati . Udongo ya hii shamba ni udongo nyekundu . Ndizi hizi bado ni changa sana na zimepandwa kwa laini.

Hapa tunaona ng'ombe ambao tunaona kwa masikio yao kuna vitu zimewekelewa. Ngombe hao wanakaa kuwa wamesimama, tena kwa upande mwingine hizi hii ni nyumba inakaa kuwa imegawiwa mara mbili kwa sababu tule tunaona kwa upande mwingine kuna ng'ombe zingine ambao wanakaa tofauti tena wanakaa kuwa ni ndama tena kuna upande mwingine ambao wanakaa kuwa ni ng'ombe wamekoma.

Kuna ng'ombe ambao wamesimama, kukona watatu ambao wamesimama, mmoja amekaa. Imengawiwa kuna wenye wako sehemu nyingine, mbele yao kuna maji, maji safi ya kunywa tena kuna mwenye amelala wote wakiwa ni ng'ombe tupu wa maziwa.

Vyenye imeonekana hapa ni ng'ombe. Tunaona ng'ombe. Tena kwa hawa ng'ombe kuna kando kidogo kuna mtungi ya maziwa. Kuna paipu zinatoka kwa hizi mitungi. Ng'ombe tunaona kwa huyu ng'ombe mmoja iliyo karibu kuna vitu, mashine zimewekelewa kwa titi la huyu ng'ombe na tunaona tena kuna vitu zinatoka kwa hili ng'ombe.

Hizi zenye zimewakelewa hapa tunaona ndizi mingi sana zenye zinakaa kuwa tofauti. Tunaona ni ndizi zenye zimeiva, zimekelewa kwa meza hadi kwa meza ingine. Kando yake kidogo tunaona kuna mama mwenye ameshika ndizi kidogo anakaa kuwa ni kama anaonyeshana.

Naona ng'ombe ambao wamefungwa kwa kitu kama kidogo yenye imejengwa. Tunaona ni manyumba ya ng'ombe yenye hawatakikani kutoka ama kuwa na upande wa kwenda. Tunaona kando yake kuna mtu ambaye amesimama akiwa ameshikilia kuna paipu yenye ameshikilia kwa mkono yake. Anaonekana kunyunyizia ng'ombe hawa dawa.

Kuna mimea zinazoonekana hapa. Kuna ni mimea za ndizi. Tunaona ndizi zilizopandwa kwa laini. Hapa inaonekana kuwa ni shamba la ndizi. Tunaona kwa mbali sana hata yenye haionekani vizuri tunaona ni kama kuna watu wawili wanaotembea katikati ya hizi ndizi.

Tunaonyeshwa kuwa kuna mtu anaonekana ni kama anapanda mimea ya ndizi vile tunavyoiona, kando yake kidogo tunaona kuna watoto wamesimama wakiwa tu wanamwangalia. Kando kidogo kwa hawa watoto kuna pikipiki imeegeshwa, tena kuna ndizi mbili zilizopandwa.

Kuna mzee ambaye amesimama karibu na ndizi ,inaonekana kuwa ni kama anaekelea kuna miti yenye anaekelea kwa hii mti ya ndizi ni kama inataka kumsaidia ndio isianguke ,hii miti inaonekana kuwa imezaa iko na ndizi kubwa sana iliyokaa ni kama haijakomaa vizuri.

Kimeonekana hapa ni ng'ombe mingi sana wakiwa ni kila wamekaa. Kila ng'ombe anatoka mahali pake pakukaa. Tunaona wamepewa chakula wanajaribu kukula chakula. Mbele kidogo tunaona kuna gunia yenye imechorwa ng'ombe na kuna maandishi zimeaandikwa.

Kinachoonekana kuna ndizi ambao imeiva, kuna ndizi yenye imekomaa sana tunayoiona hapa, tena kando yake kidogo kuna ndizi pia, hii ni kama ni shamba la ndizi.

Kuna watu ambao wamesimama watu watatu, wamama wawili na mwanaume mmoja. Mbele yao ni mwanaume mmoja mwenye amevalia nguo nyeupe. Kwa meza amesimama ni kama kuna kitu anawaelezea hao waliokando yake. Juu ya meza tunaona kuna galani yenye inakaa kama ya maziwa. Tena tunaona kuna vitu vingi zenye ziko juu ya hii meza.

Mwenye ako hapa tunaona ni mtu ambaye ameenda na ameshikilia ndizi. Tunaona ni ndizi yenye imezaa, tunaona ni ndizi yenye imekomaa sana. Huyu mtu tunaona ni kama anajaribu kuchuna ndizi kwa hili mimea.

Hapa tunaona ndizi mingi sana zenye zimewekwa chini. Kando kidogo tunaona kuna watu wamesimama. Mbele yake kidogo kuna lori mbili. Inakaa kutolewa ndizi ndani vile tunavyoiona. Kuna watu wamepanda juu wanaonekana kutoa ndizi.

Hapa tunaona ng'ombe, ng'ombe wa rangi yenye inafanana ya nyeupe na mingi ni rangi nyeusi wanakula chakula wengi wao, mmoja tu ndo amesimama kando anaona kuona upande mwingine, na nyuma yao ni nyumba yenye inakaa nyumba ya kuwekea chakula ya ng'ombe.

Ndizi zinaonekana hapa ni ndizi zimeiva tunaona Kuna mama mwenye anapanga ndizi hapa tena kando kidogo ya huyo mama tena tunaona Kuna ndizi zenye hazijaiva vizuri kando kidogo Kuna mama mwingine pia anapanga ndizi yake Kuna mwingine amesimama ameshika kiuno.

Huyu mwenye amevaa nguo jumla amevaa tena mtungi ya dawa nyuma yake kwa mgongo. Kuna ng'ombe zenye zimewekwa zimefungwa vizuri anaonekana kunyunyuzia dawa kutoka kwa ile mtungi kwa hii ng'ombe.

Ndizi, ndizi mingi sana zenye zimepangana, zimekaliana juu ya mwingine ni mingi sana, tena ni ndizi mbichi. Mbali tunaona kuna watu wanatembea kana kwamba wanalete hizi ndizi wakikusanya hapa.

Kuna tumeonyesha mkono tu kidogo yenye imeshikilia ndizi juu. Kwa hii ndizi ni ndizi moja, lakini hizi ndizi zilizo kwa hii miti ni tofauti. Kuna zenye zimeiva vizuri, kuna zenye hazijaiva kabisa na kuna zenye karibu zinaiva.

Tunaona wamama wawili ambao wamevaa nguo nyeupe . Wanakaa kufanana . Tunaona wameshika maziwa . Kuna maziwa zilizo kwa sufuria kuna tena ndoo iliyo kando ndoo mbili . Kando yao kidogo kuna mwenye anapiga picha .